Tunamwona mtu aliyejawa na furaha amebeba bendera ya Kenya kwenye mkono wake wa kulia kichwani amefunga nayo pia inaonekana kitambaa inaonekana kuwa yeye ni Mkenya halisi.

Tunawaona watu wenye wamevalia nguo nyeusi na vitambaa vyeupe kwenye shingo juu ukiangalia kunao wawili wamebeba vitabu na wanaonekana kuwa wanaongea kwenye mitambo ya kupazia sauti.

Mwanaume na mwanamke ambao wanaonekana kuwa na furaha tele. Wameshikana mikono, ishara kwamba wanasherehekea ama ambao wameonyesha kuwa umoja.

Picha hii inatuonyesha wanaume wamesimama mbele ya ofisi, wawili wanazungumza. Upande wako wa kulia unaeza muona mwanaume mmoja ameshika bahasha, amesimama wima, na kuna mwingine amevalia sare za askari.

Tunaona wachezaji wawili wanaoukimbilia mpira. Inaonekana kwamba wamo kwenye kiwanja cha kuchezea mpira, na ambapo walienda kubishana kuona nani ambaye anaweza ku.

Tunaona watu watatu ambao wanaonekana kuwa wana nong'onezana ama wanapeana mawaidha, wawili ni wanaume mmoja mwanamke ambao wamevalia kofia nyekundu kwenye vichwa kuashiria chama chao.